Msichana mdogo anashiriki katika somo la mtandaoni akitumia kompyuta ndogo. Yeye yuko makini na amejikita kwenye somo lake. Inatoa hisia ya kujifunza kwa umbali ambayo imekuwa maarufu.

Kuna hisia ya kujifunza kwa matumaini, ushiriki na ushirikiano. Mwingiliano kati ya mwalimu na mwanafunzi unaangazia juhudi za kuendeleza elimu kupitia njia ya kidijitali. Sare za wanafunzi zinaonyesha taasisi rasmi ya elimu.

Dhana ya kujifunza au kujisomea kwa kujitegemea. Inaonyesha jinsi watoto wanavyoweza kujikita kwenye shughuli zao za kielimu nje ya darasa wakitumia vitabu na teknolojia ya kisasa.

Zana za kisasa za elimu ya kidijitali inaonyesha jinsi elimu inavyofikishwa mtandaoni ikiruhusu wanafunzi kujifunza kwa kasi yao wenyewe na kufikia maudhui kutoka popote.

Mwanamke na mtoto wamekaa karibu sana wakishirikiana kutumia kompyuta ndogo. Hii inaonyesha uhusiano mzuri kati yao. Wameweka vipokea sauti kwenye maskio, inaweza kuwa ni wakati wa elimu ya nyumbani.

Mwanaume huyu ameketi na anatumia kompyuta iliyowekwa juu yameza. Masikioni, amevaa vipokea sauti na pia amevaa miwani. Kando yake kuna simu ya mkono na upande mwengine kuna gilasi ya maji.

Mtu huyu amnaye ameketi ana nywele ndefu. Ameekelea kompyuta kwenye mapaja yake. Inavyoonekana anatumia kompyuta hiyo kusoma. Mikono yake yameekelewa kwenye bodi ya kompyuta.

Mtu huyu ameketi. Anatumia kompyuta iliyo juu ya meza kusoma. Kando yake kuna kikombe nyeupe. Upande mwingine kuna miwani. Inavyoonekana mtu huyu ni mwanamke.

Mchoro huu unawakilisha dhana ya kujifunza mtandaoni, elimu ya mbali au ushirikiano wa kidijitali. Ina vipengele mbalimbali vinavyo husiana na elimu na teknolojia. Mezani kuna kompyuta inayoonyesha programu inayofungua kitabu kilicho wazi. Kuna ikoni ya kichwa cha mwanamume mwenye ndevu na miwani akiwa amevaa suti na tai. Anaonekana kama mwalimu.

Mwanamke huyu ana ngozi nyeupe. Yeye ameketi. Nywele zake zimeshikiliwa juu. Mbele yake kuna kompyuta ambayo imewekwa juu ya meza na maskioni ameweka vipokea sauti. Labda anatumia kompyuta hio kusoma.

Mchoro huu unaonyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya kielektroniki. Kuna kompyuta kubwa iliyo wazi na maneno iliyoandikwa yaanashiria mada kuu ya picha. Wanafunzi wamechorwa wote wakitumia vifaa vya kielektroniki. Nyuma kuna alama na michoro mbalimbali zinazohusiana na masomo.

Watu hawa wawili, mwanaume na mwanamke, wamekaa nje kwenye meza. Kila mmoja wao ana kompyuta ndogo mbele yake. Inaonekana wanatumia kompyuta hizi kusoma.

Mtu huyu ameketi, ako na kompyuta ndogo mbele yake. Amefinya kwenye kibodi cha kompyuta kwa kutumia mikono yake miwili. Ndani ya kompyuta kuna picha ya mwanamke mazingira haya ni ya kazi au ya masomo.

Mwanamke huyu ameketi. Amevalia nguo ya rangi ya machungwa, ana nywele ndefu, ana herini masikioni, pia ameshikilia kompyuta kwenye mapaja yake.

Mwanamke huyu ameketi akiangalia kwa kompyuta. Amevaa vipokea sauti vyeupe kwenye masikio na pia amevaa miwani. Ndani ya kompyuta, kuna nyuso za watu. Kuna taa ya meza na pia kuna daftari ndogo la bluu, kalamu na karatasi kuonyesha kuwa labda anasoma kupitia kwa kompyuta.

Mtu huyu anatumia kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza. Vidole vyake viko juu ya kibodi tayari kuandika. Nyuma ya kompyuta ndogo, kuna skrini kubwa. Inavyoonekana, mazingira hayo ni ya ofisi au mahali pa kujifunzia.

Hisia ya mkutano rasmi au mafunzo. Washiriki wengi wanaonekana kujishughulisha na kuelekeza umakini wao kwa mzungumzaji. Muundo wa viti na meza unawezesha ushirikiano na uwasilishaji.

Chumba kinachotoa wusa kwa mpangilio mpya wa furniture na mapambo kulingana na ladha ya mkazi mpya. Inatoa hisia ya usafi, utulivu na nafasi wazi.

Ukumbi wa mihadhara labda chuo kikuu au chuo cha mafunzo. Inawakilisha mazingira ya kawaida ya kujifunza katika taasisi ya elimu ya juu ikisisitiza muundo wake iliyoundwa kwa ajili ya mikutano ya idadi kubwa ya watu.

Chumba kidogo cha kulala cha mwanafunzi. Inatoa taswira ya maisha ya kawaida chumbani, ikionyesha mchanganyiko wa mahitaji ya kimsingi, kama vile, kitanda na burudani kama televisheni.

Hisia ya darasa la kawaida la shule ambapo kuna rangi ya ngavu, samani za mbao na vifaa vya kufundishia vilivyo bandikwa . Inatukubusha umuhimu wa elimu na mazingira ya shule.

Kwenye maktaba, kuna meza na viti vilivyopangwa. Vitabu vimepangwa kwenye rafu. Kuna mtu ambaye amesimama pale mwisho. Maktaba hii inaonekana safi.

Ndani ya mahabara hii, kuna benchi refu na makabati yenye milango ya rangi nyeupe. Viti vinne vya mbao na chuma vimewekwa mbele yake. Juu yake kuna vifaa mbalimbali vya mahabara kama vile taa, chupa na vitu vingine. Pale nyuma kuna dirisha kubwa lenye grili, pia kuna silinda ya gesi nyuma.

Kwenye maktaba kuna mlango kubwa. Chini ya mlango kuna kapeti nyeusi ya kupanguzia miguu. Hapo nje kuna kadibodi ambayo imefunguliwa. Pale ndani kuna sehemu ya kupokea watu.

Kwenye chumba cha kulala, kuna kitanda kilichotandiwa. Pia kuna neti ya kuzuia mbu. Hapo kando ya kitanda, kuna kabati. Chini yake, inaonekana saa.

Kuna vitanda viwili kwenye jumba hiki cha kulala kila moja kina shuka zenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na nyinginezo. Kuna kabati kubwa la mbao pia kuna dirisha lenye pazia la kahawia. Sakafu ni ya rangi ya kijivu.

Chumba hiki ina vitanda vingi. Inaonekana hapa ni bweni ambapo wanafunzi wanalala. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri. Kuta zake zimepakwa rangi mbili. Chini imepakwa vizuri..

Kitanda chenye fremu ya mbao kimetandikwa vizuri. Kuna mito miwili mieupe iliyopangwa vizuri kichwani mwa kitanda. Shuka ya chini inaonekana kuwa ya kijivu na blanketi ni jeupe safi. Kichwa cha kitanda kina muundo wa mapambo. Sakafu ni ya mbao au vigae vyenye muundo wa mbao. Inavyoonekana, chumba hili ni cha kulala.

Kwenye maabara ya kompyuta kuna kompyuta nyingi. Zote ziko juu ya meza. Pia kina viti za kukalia wakati wa kuzitumia. Kuna waya zinazotumika kuunganisha kompyuta hizi.

Chumba hiki cha kulala ni safi sana, pia imepangwa vizuri. Kuna kitanda iliyotandikwa kwa kutumia malazi masafi. Pia kuna friji nyeusi. Kwenye dirisha, kuna pazia ya rangi ya zambarau.

Maktaba ina rafu nyingi za vitabu zilizojazwa vitabu mbalimbali. Pia kuna meza na viti zikionyesha kuwa ni nafasi ambapo watu wanaweza kusoma. Mwanamke mmoja anaonekana katikati ya picha. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha yaliyo upande wa kulia.

Mradi wa kijamii unaolenga kuboresha elimu kwa watoto. Mwanamke huyo anayewapa ambaye amewapa watoto vitabu anaonyeshwa umuhimu wa kujitolea na kusaidia jamii. Tabasamu za watoto zinaashiria matumaini na shukrani kwa fursa ya kupata elimu.

Mfumo wa elimu unaozingatia utunzaji wa mitendo na ujuzi wa maisha, inaonyesha jinsi shule zinavyoweza kuandaa wanafunzi kwa maisha halisi huku wakiwafundisha ujuzi muhimu kama vile upishi, ushirikiano na kufanya kazi pamoja.

Umuhimu wa elimu jumuishi ambapo teknolojia hutumika kusaidia wanafunzi wenye matatizo ya kusikia kushiriki kikamilifu katika mazingira ya kawaida ya darasa, hii inasisitiza kwamba ulemavu wa kusikia sio kizuizi cha kupata elimu.

Mzee na kijana wanashirikiana katika mazingira ya kazi. Inavyoonekana, kijana huyu ana ulemavu. Hii inaonyesha mipango ya ujumuishaji na kutoa fursa sawa kwa kila mtu, na pia matumizi ya teknolojia katika mazingira ya viwanda.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa kipofu. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi ikionyesha jinsi watoto wenye ulemavu wa kuona wanavyoweza kupata elimu na ujuzi muhimu kupitia mbinu mbadala.

Kijana huyu mweusi anaonekana kuwa mwanafunzi. Amekaa kwenye kiti chenye rangi ya kijani kibichi. Inavyoonekana ni kibovu kwa sababu anasoma kwa kutumia ile kitabu cha wasiosoma. Anafwatilia kusoma kwa vidole.

Mvulana huyu amekaa kitandani akitabasamu kwa furaha sana. Karibu naye, kuna miguu bandia mawili na magongo mawili ambayo yanaashiria kuwa, mtoto huyo hana miguu yake halisi.

Wanawake hawa wawili wana furaha sana. Inaonekana kuwa mwanamke mkubwa anafunza huyo mwanamke mdogo kupitia kwa kompyuta. Nyuma yao kuna maktaba. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Wanafunzi hawa wakati wa wamesimama. Wote wamevaa miwani. Mmoja wao anaonyesha wengine kitu alichochora. Wengine wanaangalia kwa makini.

Mwanamke na mtoto wameketi na wanashiriki katika shughuli ya kucheza au kusoma. Wanaweka vipande vya kuchezea vya rangi tofauti kwenye bodi yenye vijiti. Inavyoonekana mtoto ana ulemavu fulani ndio maana mwanamke huyu anamsaidia.

Hawa watu watatu wameketi. Mwanamke mweusi amevaa kanzu nyeupe ya maabara hii inaashiria kuwa ni mtaalamu wa tiba. Mvulana mdogo ameketi juu ya mpira mkubwa wa bluu ameshikwa na wanawake hao kuashiria kuwa ana mahitaji maalum au anafanya mazoezi ya tiba, pia kuna mwanamke mzungu ambaye anaweza kuwa ni mwalimu au mzazi wa huyu mvulana.

Hawa wanawake wawili wameketi darasani. Mbele yao kuna meza. Juu ya meza kuna kitabu. Inavyoonekana mwanamke mkubwa anafunza msichana kwa kutumia ishara. Hii inamaanisha kuwa msichana huyu ana ulemavu.

Mtoto huyu ameketi. Amewekelea karatasi juu ya meza ya kijani kibichi. Kuna mikono kando yake ya watoto wengine ambao wanampigia. Inaonekana kwamba mtoto huyu anaongea.

Mwanamke huyu anatumia kumpyuta. Anajipapasa kwenye kibodi ya breli ambacho kinaruhusu watu wasioona kusoma kwa kugusa herufi zilizoinuliwa. Amevaa vipokea sauti masikioni. Inaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuwezesha watu wasioona kushiriki kikamilifu katika ulimwengu wa kidijitali.

Msichana huyu aliye na nywele ndefu, ameketi kwenye kiti chenye magurudumu kuonyesha kuwa ana ulemavu. Yuko kwenye maktaba, kwa sababu vitabu vimepangwa katika rafu. Ametoa kitabu kimoja cha kusoma.

Msichana huyu mdogo anashiriki katika shughuli ya kupaka rangi kwenye mchoro na anaonekana kufurahia sana. Amevaa miwani ya duara yenye rangi ya waridi. Umbo la macho na baadhi ya sifa za uso zinaonyesha kuwa ana ulemavu fulani.

Wanawake hawa wako ndani ya maktaba. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti yenye magurudumu. Hii inamaanisha kuwa ako na ulemavu. Mwanamke huyu mwingine amesimama kando yake.

Watu hawa wanashirikiana katika shughuli fulani inayohusiana na ufundi au ujenzi wa kitu. Mwanaume anaonekana kuwa na sifa za kimwili zinazoashiria umoja kama vile umbo la macho. Hii inaonyesha jinsi watu walio na ulemavu wanaweza kushiriki katika shughuli na kazi za kujenga wakipewa fursa na msaada unaofaa.

Watu wanne wameketi, wawili ni wanaume, wawili ni wanawake. Wote wana ngozi nyeupe. Wanawake wana nywele ndefu. Wote wanaangalia kwenye mikono zao.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye kifaa cha kuchezea cha kuzunguka. Wanawasiliana kwa lugha ya ishara kwa kutumia mikono. Hii inaashiria kuwa moja wao au wote wawili wana tatizo la kusikia.

Watu watatu wameketi wawili ni wanawake mmoja ni mvulana mdogo. Inavyoonekana wanawake hawa ni walimu. Mvulana huyu ni mwanfunzi. Mwanamke aliyeketi katikati anafunza mvulana huyo

Watu hawa wawili wanatabasamu. Inavyoonekana mmoja ni mwalimu mwingine ni mwanafunzi. Mwanafunzi ana ulemavu fulani ndio maana mwalimu anamsaidia. Haya ni mazingira ya darasa.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi darasani. Wanawasiliana kupitia lugha ya ishara kwa kutumia mikono. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu ya jumuisha na ufikiaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Kundi la watoto na mwanamke mzima wamekusanyika karibu na meza lenye matofali ya rangi tofauti. Mwanamke huyu anaonekana labda ni mwalimu au mlezi.

Watu hao wawili ni mwanamke na mtoto. Wanapaka rangi huku wakitabasamu. Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu kuashiria kuwa ana mahitaji maalum. Inavyoonekana, mtoto huyu anasaidiwa kupaka ra...

Watu hawa sita wameketi kwenye darasa. Inavyoonekana, watano ni wanafunzi, mmoja ni mwalimu. Katikati yao kuna meza mbili zilizopakwa rangi nyeupe na ya buluu. Pale nyuma ukuta umepambwa vizuri sana.

Hawa ni watoto sita, mwanamke na mbwa wakiwa kwenye maktaba. Mwanamke huyo ambaye ni mwalimu amevaa shati la bluu na miwani. Anashikilia kitabu wazi akisoma hadithi. Mbwa amevaa koti nyeusi ndogo lenye maandishi, amelala kando ya mwanamke. Watoto wamekaa chini wakisikiliza kwa makini. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu.

Msichana mdogo anajishughulisha na mchezo wa kuchezea elimu. Nywele zake ni za rangi ya kahawia dhahabu zilizofungwa mikia miwili. Anacheza kwa kutumia nyaya zilizopinda na shanga zilizotengenezwa kwa mbao na plastiki. Michezo kama hayo ni muhimu sana hasa kwa watoto walio na changamoto fulani kwenye maisha.